Ni ndizi nne zilizoiva, zilizo katika kikundi au mafungu. Ndizi hizo ni refu na zinaonekana kuwa tamu.

Tunawaona kina mama waliosimama katika soko. Tunawaona wakiuza ndizi ambayo yameiva. Wamama hao wawili wanaonekana kwa ukaribu. Wanaonekana kuyashika mandizi hayo wakionekana kama kwamba wanayakagua.

Ng'ombe wawili waliolala mchangani. Ng'ombe hao ni wenye rangi nyeupe na nyeusi ambapo mmoja wa ng'ombe hao anaonekana kufa.